Tarakilishi yenye skrini refu ya rangi ya nyeusi ilipo juu ya meza ya rangi ya nyeupe. Nyuma yake kunako vibao vyenye rangi ya kijani. Eneo hilo linaashiria sehemu ya ndani ya ofisi au eneo la huduma.

Bango nyeupe iliyojengwa kwenye sehemu ya wazi lina maandishi ya rangi ya kijani inayosoma "Fire Assembly Point". Nyuma ya bango hilo, kunako tangi kubwa ya rangi ya nyeusi.

Mwanamichezo mwenye ulemavu wa kike ameketi kwenye kiti maalumu cha gurudumu kwa ajili ya riadha, akishiriki katika mbio za riadha kwenye uwanja wa michezo. Amevalia sare ya michezo zenye nembo ya Kenya, akionyesha uzalendo na kujitolea kwake kwa taifa.

Sehemu ya karatasi ya ukurasa wa kitabu lina picha tatu ikiwemo ya gari ya moshi, ya gari ndogo ya mchanga, pamoja na jamaa anayeendesha baiskeli. Kando za picha hizo kunapo maandishi yanayo eleza waazi kuhusu picha hizi.

Mwogeleaji mwanamke yupo ndani ya sehemu ya kuogelea, akiwa amevalia kofia ya kuogelea. Huku mikono mmoja ukiwa umeshikilia chuma na nyingine likiwa limejikunja, anaonekana kuwa mchovu na ana akitazama sehemu alipoitoka.

Nyumba refu yenye ukuta na paa ya rangi ya hudhurungi, pamoja na madirisha mengi ina maua iliyochongwa kwa utaratibu na laini, ikielekeza njia kuelekea ndani ya jumba hilo. Nyuma yake kunako msitu yenye mmea na miti mingi na mirefu, pamoja na kijumba kinachoonekana kwa mbali.

Kuta refu yenye rangi nyeupe na mstari wa rangi ya buluu lina maandishi yenye rangi ya nyeusi na yaliyokolezwa huku ikosoma Tononoka Secondary School. Maandishi hayo yanaashiria shule ya upili ya Tononoka. Kando ya ukuta hiyo kunako barabara ya lami ambapo wajamaa wawili wanaoneka wakiwa kwenye harakati ya kutembea.

Sehemu refu safi ya veranda ya nyumba inakuta yenye rangi safi na ya kupendeza pamoja na mlango, dirisha dogododgo na hata dari nyeupe.

Sehemu ya ndani ya nyumba yenye ukuta mweupe na ya maandishi ukutani lina kabati refu nyeupe. Ndani ya kabati hilo kunako chupa ya maji moja pamoja na bidhaa zingine yenye rangi ya manjano na nyeusi.

Dawati ndefu lina kompyuta za mezani ikiwemo skrini nyeusi yenye maandishi inayosomeka, Internet facility is strictly for educational purposes only likiashiria matumizi maalum ya vifaa hivyo. Eneo linaonyesha mandhari ya ndani ya ofisi.

Ukuta wa jengo iliyo pakwa kwa rangi mbili za kupendeza inabango la ishara ya shule iliyo andikwa, Jaffery nursery and primary school mbele yake kunako jamaa aliyesimama na kuongoja chupa lake la maji likiwa lina jaa.

Vijana watatu ikiwemo mmoja aliyevaa kinyasa nyekundu, wanatembea huku wakitazama kijumba kijipya iliyo kwenye harakati za ujenzi. Jamaa aliyevaa suruali nyeupe, amepanda ngazi akifanya uchoraji wa maneno juu ya nyumba ile.

Mkutano muhimu unaendelea ambapo mzungumzaji mkuu anatoa hotuba jukwaani. Nyuma yake kuna bango lenye rangi ya manjano nyeupe na maandishi mengi ikiwemo mada ya, KISE Conference, na kauli mbiu ya, "Empowerment and engagement in A asessment of children with disabilities."